Huku naona kuwa kuna tarakilishi mbili ambazo bado ni mpya. Hizi tarakilishi ni za muhimu sana hasaa kwa wanafunzi wanaojifunza shuleni wanapata elimu nzuri.

Huku naiona ni ubao inajulikana kuwa hii rula na kivutio iliyowekwa hapa chini inatumika kuvutia ubao nakutumia kufunza watoto katika shule hii ili waweze kupata elimu bora na kupata masomo ya kiteknolojia ambayo inasaidia

Huku naona ya kwamba kuna nyumba nzuri sana na hapa nje ya kuna nyasi nzuri ambayo watoto wanaweza kuja kucheza humu, pia hii nyumba imepakwa rangi nyekundu.

Huku naona ya kwamba kuna jengo kubwa la gorofa. Hii jengo linaonekana kuwa ni la ofisi ya watu waliokuwa na hali waliosomea juu sana.

Huku tunaona kuwa ni madarasa, madarasa hizi zinaonekana kuwa ni safi kana kwamba halijawahi kutumiwa lakini ipo tayari kutumika kwa sasa. Wanafunzi huja huku ili wapate kuelimishwa na walimu.

Hapa naona ya kuamba kuna uwanja wa kucheza na pia kuna kanisa moja ambayo imetumika kwa kujengwa na mawe huku watoto wanapenda sana kuja kuchezea hii.

Huku tunaona mkimbiaji, anayeitwa Wesley Kipsang, huyu mkimbiaji ni wa timu au ni mkimbiaji wa nchi yetu ya Kenya, anaonekana kuwa ni mkimbiaji, na pia huyu mtu ana uwezo , ana uwezo wa kufanya kazi ingine.

Huku naona ya kwamba kuna madarasa ya chekechea. Hii kuna uwezekano wa kuelimisha watoto wadogo kupata elimu bora huku pia naona uwanja.

Huku ni darasani, darasa hili linaonekana kuwa ni la wanafunzi wanafanya wanasoma ili kupata elimu ili waweze kuitumia maishani mwao na kupata elimu kutoka shule hii.

Hapa ni shuleni. Shule hii inaonekana kuwa na madarasa mengi, pia kuna uwanja, uwanja huo ni kubwa na ni safi sana. Madarasa na kiwanja inaonekana kutenganishwa na maua ambayo ni ya kibichi.

Huku naona ya kwamba kuna maua na ambaye imekatwa vizuri sana. Pia naona madarasa ambayo yamepakwa rangi vizuri sana.

Huku naona ya kwamba kuna tarakilishi ambayo iko katika ofisini. Huku pia inaonekana kuwa ni ofisi ya mwalimu mkuu au naibu wa mwalimu anaitumia kutafuta vitu vya shule.

Huku naona ya kwamba kuna madarasa safi sana ambayo watu huja kuisomea na kuioata elimu, na pia huku naona kuna mahali pa kutembea hapa kando.

Huku naona ya kwamba kuna viti na kuna meza ambayo wanafunzi wa chuo kikuu wanaisomea pale, hapa kuna uwezekano wa kua watu hujitafutia maisha mazuri hapa..

Huku tunaona kuna tarakilishi. Tarakilishi hii inaonekana bado ni mpya huku inaonekana pia ni ofisini wa mwalimu mkuu ama darasa ambao watoto huenda kujifunza kutumia hii tarakilishi ya elimu yao.

Huku naona ya kwamba kuna vitabu ambazo ni ya watoto wa chekechea. Hii vitabu inasaidia watoto kwa kuelimishwa na pia hii vitabu ina elimu ya kuboresha.

Huku tunaona darasa. Darasa hili lina mada wadi masuri au mapya. Pia huko mbele tunaona kiti cha mwalimu anayesimamia hili darasa. Huku pia tunaona ni safi na ni kana kwamba masomo inaonekana itaendelea kwa muda mrefu.

Hapa ni darasani. Darasa hili linaonekana kuwa na madawati mingi. Madawati haya hutumika na wanafunzi katika darasani. Pia darasa hili linaonekana kuwa na viti ambavyo wanafunzi hutumia kukalia.

Hapa tunaona wachezaji wanne. Wachezaji hawa ni wanaume wawili na wasichana wawili. Watu hao wanaonekana kuwa katika harakati zao za kufanya mazoezi. Wanaweza kuwa na mchezo unaokuja ambao wote wanatarajia kushinda.

Huku tunaona mjengo ambayo ilikua ni ya zamani lakini bado inatumika, hii mjengo inaonekana kuwa ni madarasa ambao wanafunzi huweza kusomeshwa na kupata elimu yao.

Huku naona ya kwamba kuna madarasa ambayo imefungwa hii darasa ni darasa la kusomea somo ya biyolojia na kemistria huku pia wanafanya mazoezi kwa yale ambayo wamefunzwa darasani.

Huku naona failii ambazo zimepangwa vizuri, katika hii afisini huku pia inaoneka kuwa kuna watu ambayo wanakuja kusomea huku na kupata elimu ili kuboresha maisha yake.

Huku naona darasani ambapo kuna madwati ambazo wanafunzi hutumia kwa kusoma ,pia naona viti ambazo wanafunzi huja kukalia ,huku pia naona tarakilishi ambazo wanazitumia kusoma.

Hapa tunaona nyumba na ghorofa, nyumba iyo ni shule ambayo wanafunzi huenda ilikupata elimu, pia kuna uwanja mkubwa ambayo imesafishwa na nyasi limekatwa vizuri, pia tunaona ku